Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na mfano wa majalada au madaftari na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu, walio katika eneo lenye meza iliyozungukwa na vifaa vya ufundi, kama vile cherehani na nyuzi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa vitabu na madaftali, likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lililozungukwa na mabango ya aina mbalimbali ikiashiria ni eneo maalum lililotumika kwa ajili ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliosimama katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari na vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliyoketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na madaftari, huku mmoja wao akihutubia mbele ya chumba hicho, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu mfano ya vyuo vikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani kenye meza zilizozungukwa na simu janja, na madaftari au majalada, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi na kusimama katika eneo la wazi, wakiwa wameshika vitabu, madaftari na kompyuta mpakato ikiashiria ni eneo la chuo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na mfano wa madaftari au majalada na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani wakiwa wamevalia vifaa kinga kama vile: barakoa, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na madaftari na mfano wa majalada, huku mmoja wao akiwa mkufunzi akihutubia katika eneo hilo. Kiashiria ni darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu au madaftari, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na; vitabu, madaftari na kompyuta mpakato, huku mmoja wa watu hao wakiwa wamesimama akihutubia mbele ya chumba hicho, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na: madaftari, majalada na kompyuta mpakato; ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya vyuo vikuu.

Jopo la watu walio keti na kusimama katika eneo la ndani lenye meza zilizo zungukwa na madaftari na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwajili ya mafunzo ya elimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vikundi na vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo la darasa litumikali kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani kwenye meza zilizo zungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu aina ya koti yenye rangi ya bluu aliye katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuli, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya ufundi.

Mtu aliyesimama akiwa amevalia mavazi maalumu katika eneo la ndani lilozungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki, ikiashiria ni eneo litumikalo kwajili ya mafunzo ya eleimu ya ufundi.

Jopo la watu walio valia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile: glavu, miwani katika eneo eneo liliotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lenye vifaa mbalimbali vya kielotroniki na vipuri ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo.

Watu walio simama katika eneo lenye meza zilizo zungukwa na vifaa mbalimbali vya kieletroniki na vipuri, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo mbalimbali ya ufundi.

Jopo la watu walio valia mavazi maalum na vifaa kinga kama vile barakoa, miwani na glovu katika eneo la ndani lenye meza zilizo zunguka zenye vifaa vya kieletroniki na vipuri, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliokatika eneo la ndani yenye meza iliyozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuli, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Eneo la ndani lililozungukwa na chombo cha moto aina ya gari na vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na kompyuta, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliye valia mavazi maalumu aliyeketi katika eneo la ndani lenye meza, iliyo zungukwa na vifaa vya kieletroniki, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu wawili walio katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme na vipuri, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu mfano wa koti lenye rangi ya bluu, katika eneo la ndani lililozungukwa na mashine za kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile kofia, na barakoa. Walio katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya ujenzi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.